Vitunguu ambavyo vinatolewa katika ,hivi ni vitunguu viazi vya rangi nyekundu chini kuna mwanamke ambaye amekaa kwa kuotea vitunguu vyake ,ndani ya lori kuna mwanaume ambaye anasaidia kuvitoa kutoka lori.

Huku ni sokoni ambapo wanauza soksi aina za soksi rangi tofauti tofauti na pia kuna ukubwa tofauti tofauti ya soksi hizi, zimewekwa katika rundo ili mtu aweze akajichagulia mwenyewe.

Magari ya kifahari ambayo yameegeshwa pamoja . Kuna gari ya rangi ya buluu, pia kuna gari ya rangi nyekundu. Yameegeshwa yakiwa pamoja na kuna magari mengine mengi pia ambayo yako kando yake.

Gari ya rangi nyeusi ambayo imepakiwa katika sakafu nyeupe, gari hii inaonekana ni mpya kwa sababu pale haijawekwa nambari ya pleti hili kuitambulisha gari hii.

Hii ni cheti cha kunyesha malipo na taksi ya nchi ya Kenya. Juu kumeandikwa KRA tax fattening . Inaonyesha ujumbe ambao unatumika kuweza kulipia mitambo hayo.

Duka la kuuzia maziwa, imeandikwa katika kibango GSP milk . Duka hii pia inauza baadhi ya vyombo vingine vinavyotokana na maziwa, kama ice cream na pia other milk products .

Sehemu ambayo inatumika kuweza kuunda magari haswa mabasi kuna mabasi ya rangi tofauti tofauti, kuna ya rangi ya manjano na pia kuna rangi nyeupe.

Duka la kuuzia maziwa linaitwa Destiny Dairies. Nje kuna watu ambao wamekuja kununua maziwa na nje kabisa kuna tanki ambayo inaweza kubeba hiyo maziwa.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Kuna muhuri ambao unaonyesha kwamba hii ni noti na nchi ya Kenya. Pia iko na picha ya mwanzilishi wa nchi hii ya Kenya, Mzee Jomo Kenyatta.